Kutokana na upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamejaa ndani ya chumba kimoja kilichojaa tele, wakikaa kwa utulivu kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwalimu ambaye ni mzoefu wa kuwafundisha wanafunzi ambayo ni elimu ya watu wazima, anaendelea kuandika mabo mbalimbali kwenye ubao kw akutumia chaki nyeupe, ili kuhakikisha unapata maarifa ya kutosha kabla ya kurejea kwenye jamii.

Wanaume kwa wanawake ambao wapo kwenye chumba cha darasa cha elimu ya watu wazima, wakiendelea kufundishwa sasa kwa vitendo ili watakapomaliza masomo yao na kureje mtaani, wawe wamepata ujuzi wa kutosha kukabiliana na kazi.

Mwalimu ambaye amekuwa akifundisha watu wazima kwa muda mrefu na kujizolea umaarufu na uzoefu wa kutosha, amesimama mbele yao, akiendelea kuwapatia mafunzo ili kuhakikisha wanahitimu wakiwa wamefanya vizuri kwenye mitihani yao.

Wanaume kwa wanawake ambao wapo kwenye chumba cha darasa katika shule ya elimu ya watu wazima, wakijiongezea maarifa kwa mkumsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao hatimaye waweze kurudi kwenye jamii na kuwa watu bora zaidi.

Shule ya chekechea ambayo ipo pembezoni mwa mji imefunguliwa tayari, na mzazi anaingia ili kumleta mwanae na kuondoka kuelekea kazini ambapo jioni atarudi ili kumpitia kwenda nyumbani.

Muonekano wa nnje wa shule ya chekechea, inayomilikiwa na taasisi binafsi ikiwa na ukoka mzuri wa kijani huku rangi tofauti tofauti kwenye vifaa vya michezo, ikiyafanya mazingira kuwa mazuri na ya kuvutia.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, ambayo inamilikiwa na taasisi binafsi, mazingira masafi, kukiwa na vifaa mbalimbali vya michezo vinavyowavutia wanafunzi wapende shule zaidi.

Ndani ya ofisi ya mwalimu anayefundisha somo la kiswahili vipo vitabu anavyovitumia kwa fundishia wanafunzi, vyenye hadithi na michoro mbalimbali zinazowafanya kuwavutia kuja shuleni siku zote na kupenda kujishughulisha na shughuli za kijamii.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya msingi inayomilikiwa na mtu binafsi madawati yaliyochongwa kutumia mbao mzuri yamepangwa kwenye mistari, iliyonyooka tayari kwa wanafunzi kuingia na kuanza masomo.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, ambayo umejaa mimea tofauti tofauti inayoleta hali ya hewa nzuri huku mazingira yakiwa yamesafishwa vizuri na ni salama, rafiki kwa ajili ya wanafunzi.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi ambao umejaa uoto wa asili na mazingira ni masafi, ambayo husafishwa na wanafunzi kila asubui na jioni kabla ya kurejea nyumbani.

Kitabu ambacho kina hadithi nzuri zilizoambatana na michoro. Kinatumika kwenye shule za msingi ili kuwafanya wanafunzi wapende zaidi kuja shuleni na kuzisikiliza na hatimaye kujifunza.

Ndani ya darasa la wanafunzi wa shule ya msingi kipo kitabu ambacho kina hadithi na michoro inayotumika kuwafundishia ili waweze kupata maarifa mbalimbali hasa kuhusiana na mambo ya kijamii.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi ambayo inamilikiwa na taasisi binafsi inayofanya kazi kubwa kubwa kutengeneza mazingira, kuyasafisha na kuyafanya kuvutia sana kwa wanafunzi na hata wazazi wanaowaleta.

Mwanamke ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu na uzoefu wa kutosha, anaendelea kuwafundisha wanafunzi kwakutumia ishara za mikono yake.

Muonekano wa nje ya shule ya msingi. Mzingira masafi yamesafishwa na kumvutia kila mzazi ambae anamleta mtoto wake na kwenda kumsimulia mwingine aliyeko kwenye jamii, ili na yeye aweze kufanya vivyo hivyo.

Wasimamizi wa mitihani ya kidato cha nne kwenye shule ya sekondari wakiendelea kuifunga vizuri kwenye bahasha ambazo zina gundi, ili kuhakikisha wanaibeba vizuri na kuifikisha inapotakiwa ili wanafunzi waweze kusahihishiwa na kupewa matokeo yaliyo sahihi.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari, ambayo inamilikiwa na taasisi binafsi. Yakiwa mazingira ni masafi na yenye mvuto, kutokana na vile ambavyo inasafishwa mara kwa mara.

Mwalimu ambaye anajishughulisha na masomo ya sayansi katika shule ya sekondari, akiviandaa vifaa vyake ili wanafunzi wakifika aweze kuwafundisha kwa kutumia kemikali tofauti tofauti zilizopo mezani.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani huku wamevalia barakoa zenye rangi moja ya bluu wakati wakisikiliza kwa makini, mkufunzi aliyesimama mbele yao anaendelea kuwapa maarifa ya vitu mbalimbali.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa utulivu wa hali ya juu, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwapatia madini na maarifa mengi, yatakayowasaidia kwenye maisha yao ya mbeleni.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wamesimama kumzigira mmoja wao mwenye kompyuta mpakato, wakati wakiendelea kufanya tafiti tofautitofauti zinazowapatia maarifa ya kutosha ya kuingia kwenye mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakati ambapo wanafanya mitihani yao ya muhula wa mwisho na kujihakikishia kupata maisha bora hapo baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wakiendelea na masomo yao, huku wanafanya utafiti mbalimbali mtandaoni kwa kutumia kompyuta mpakato ili wapate maarifa ya kutosha.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa wingi na katika utulivu, majira ambayo wanajiandaa kufanya mitihani yao ya mwisho ili kujihakikishia wanafanya vizuri.

Mwanaume ambaye ni mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, aliyefanya kazi yake kwa muda mrefu na kujizolea umaarufu na uzoefu wa kutosha, amesimama mbele ya wanafunzi akiendelea kuwapa maarifa mengi yatakayowasaidia kwenye maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wakiendelea na masomo yao ya muhula wa kwanza wa wakijiandaa kwa ajili ya mitihani iliyoko mbele yao kuhakikisha wanafanya vizuri na wasirudie tena.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wamerejea ndani ya chumba ambacho wanalala, baada ya siku nzima yenye masomo mengi wanaendelea kujipumzisha huku wanaperuzi na kudadisi kwenye mitandao ya kijamii kupitia simu janja mikononi mwao.

Wanafunzi wa eleimu ha vyuo vikuu, wameketi kwenye mazingira ya nje, wakiendelea kufanya utafiti mbalimbali wa mtandaoni, kwa kutumia kompyuta mpakato ili kuweza kujipngezea maarifa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi kwenye viti vya plastiki darasani, huku umakini wao wote wamempa mkufunzi aliyesimama mbele yao akiendelea kuwatayarisha kwa ajili ya mitihani.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wameketi darasani wanaendelea kufanya tafiti tofautitofauti, kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani ili kuhakikisha wanapata maarifa ya kutosha, wanapoelekea mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi na darasani kwa utulivu wa umakini wao wote wamempatia mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maarifa ya kina yatakayowasaidia kwenye maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wameketi darasani, wakiwa kwenye masomo yao ya utabibu huku daktari aliyesimama mbele yao anayewafundisha akitumia vifaa mbalimbali ili kuhakikisha anaongeza uelewa wao na kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi kinachofundisha ujenzi, baada ya kukaa darasani kwa miezi ya kutosha, sasa wametoka kwenda kufanya mazoezi ya vitendo ili kupimwa kama kweli wako tayari kuhitimu na kuingia kazini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi mwalimu wao amewaingiza kwenye darasa maalum la mazoezi ya vitendo, huku ameweka kifamezani akiendelea kuwaonyesha, na kuwapatia ujuzi wa namna ya kukitumia ili wanapokwenda kazini wasishindwe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani katika mitihani yao ya muhula wa kwanza, ili kujipima na kuona kama kweli wameelewa yale yote ambao wamekuwa wakifundishwa na kupewa maelekezo ya kina.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wamevalia mavazi yao ya kazi, wakati ambao wameingia kwenye chumba maalumu cha mazoezi ya vitendo, kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani kuhakikisha wanapata ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wameketi darasani wakifanya mitihani yao ya mwisho kwa vitendo ili kujihakikishia ya kwamba wamepata ujuzi na maarifa ya kutosha ya kuweza kukabiliana na kila changamoto watakayokutana nayo kwenye kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wanaendelea kufanya mazoezi mbali mbali ya vitendo; kutokana na maelekezo ya kina ambayo wametoka kufundishwa na walimu wao.

Vijana wawili ambao wametoka kumaliza elimu ya msingi wamejiunga na chuo cha ufundi na sasa wanafanya mazoezi kwa kutumia mashine zilizopo mezani iliwaweze kupata ujuzi waliofuata kusomea.

Msichana ambaye yupo kwenye chuo cha ufundi; amesimama kando ya mashine anayoitumia kupata ujuzi zaidi wa vitendo, ili atakapo maliza ajihakikishie kuwa yupo vizuri kabla ya kwenda kuingia kazini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakiendelea kufanya utafiti mbalimbali kwa kutumia tarakirishi, ambazo zipo mezani ili kujipatia maarifa mengi na ujuzi wa kutosha kabla ya kumaliza na kuingia mtaani kufanya kazi.

Ndani ya darasa la wanafunzi wa chuo cha ufundi wanaendelea kufanya utafiti mbalimbali kwa kutumia kompyuta, zilizopo mezani ili mbali na kupata ujuzi waweze pia kupata maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi kwenye mitihani yao ya mwisho ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyowekwa mbele yao mezani ili kuhakikisha .

Binti ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiendelea kufanya maazoezi ya vitendo, kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani mbele yake ili kujihakikishia anapata uzoefu wa kutosha, kabla ya kuingia mtaani kuanza kazi.